Daktari huyu amevalia barakoa ya rangi ya njano amevalia tochi kwenye kichwa lake kumulika meno ya mgonjwa. Mgonjwa amevalia kofia ya rangi ya nyeusi. Ameweza kuangalia ukuta na pia switch .Kando na hayo unaweza kuangalia dirisha.

Hapa kuna nyumba ambayo imeporomoka, kando unaweza kuangalia nai la stima, watu wanapiga picha, kuna manguo ambayo yameanikwa kwenye nyumba ambayo iko karibu na jumba ambayo imeporomoka.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye ananyunyizia dawa kwa hiyo nyumba. Amezivaa glavu za rangi ya kijani kibichi. Amevalia nguo ya rangi ya jeupe. Pia unaweza kuangalia mtu mmoja ambaye ameangalia kando.

Hapa kuna dawa ambayo imeshikiliwa na ipo kwenye chupa. Mtu ambaye ameshikilia dawa hii amevaa glavu ya rangi ya kijani kibichi. Kuna siriji kando yake.

Hapa kuna wadudu ambao wako kwenye mahindi. Wadudu hawa wanaonekana kuwa ni nzige. Wadudu hawa wameshambulia shamba ya mahindi.

Hapa kuna chupa ya madawa ambayo imeekwa bango ambayo limeandikwa cranberry pills for UTI kumaanisha hizi ni madawa za magonjwa ya zinaa kuna picha ambazo ziko kwenye misuli kama nne na kuna chupa ya rangi ya njano.

Hapa kuna daktari ambaye anaketi kwenye kichwa ameshikilia kalamu na anaonekana kuelezea kitu kwa mhudumiwa. Daktari huyo amevalia saa, kuna watu wengine ambao wanashughulikiwa pia kuna madaktari wengi.

Hapa kuna daktari ambaye amevalia barakoa na miwani. Ana shati ya rangi ya njano na kuna mgonjwa mmoja ambaye ameshikilia mtoto na amesuka nywele. Kuna meza na kuna viti vingi. Hii ni jumba la hema.

Hapa kuna chupa nne za dawa. Moja imefunguliwa na zingine havijafunguliwa. Kuna karatasi ambayo imewekwa juu ya vifuniko ya mbili kati ya hizi chupa. Kuna vifuniko ambazo zina tembe.

Hapa kuna daktari mmoja na mtoto au mwanadada ambaye anadungiwa dawa . Daktari huyu amewekelea miwani yake kwenye shingo . Amevalia aproni ya rangi ya cheupe.

Hapa naweza kuangalia mikono miwili, moja ya mgonjwa na ingine ya daktari. Hii ya mgonjwa imewekwa vitu la mashine kwenye meza tunaweza kuangalia toweli .

Haya ni madawa ambayo ilikuwa kwenye boksi ikatolewa. Boksi hii ni ya rangi ya jeupe. Madawa haya ni ya rangi ya manjano. Kwenye boksi hii yana michoro na maandishi.

Hapa kuna daktari mmoja ambaye anashughulika mgonjwa kwenye meno. Amevalia glavu na pia mask .Juu ya kichwa yake amewekelea tochi na pia unaweza kuangalia kivuli yake. Zaidi ya hayo unaweza kuangalia switch kule juu na pia dirisha.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye amefunga kichwa yake na kitambaa, kuna mitungi mingi pia unaweza kuangalia miti kwenye uzuri. Miti haya yana rangi tofauti tofauti, pia kuna watu ambao wamesimama.

Hapa kuna jamaa mmoja, ambaye ameshikilia, mtoto kwenye mashine , jamaa huyu amekaa kwenye kiti, kwenye jumba hili unaweza kuangalia dirisha, pia unaweza kuangalia neti, ya rangi ya jeupe.

Hapa kuna watu ambao, wamekaa chini kwenye viti, wameinua mikono chuu, wote wamevaa barakoa, watu hawa wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti, pia wameeza kuangalia miti, na jumba.

Hii ni bango ambayo imeandikwa Maasai Herbal Clinic kuna dawa tunaweza kuangalia tikitiki maji na pia unaweza kuangalia mbegu za tikitiki maji. Kando na hayo unaweza kuangalia matawi hapo kwenye bakuli na pia madawa ambayo yapo kwenye chupa.

Hii ni boksi moja ambayo imeandikwa mmr, measles, mumbs and rubela vaccine . Kuna syringe moja ambayo pia haijafunguliwa na pia kuna chupa ambayo ina kifuniko ya rangi ya.

Hii ambapo unaweza kuangalia mawe na mahali tambarare. Kuna mti mmoja ambao umekauka, kuna mawingu na pia unaweza kuangalia milima kwenye usuli

Hii ni dawa ambayo iko kwenye boksi ambaye imeandikwa CBD Dam, CBD pain cream. Boksi hii ina rangi ya samawati.

Hapa kuna watoto wawili ambao wanaosha mikono kwenye mtungi, kando tunaweza kuangalia nyumba na pia mtungi ya rangi ya jekundu. Pia nyumba hii kando yake unataka kuangalia gari.

Haya ni chupa ya madawa ambayo yameandikwa Zephania Life Herbal Clinic . Madawa haya ni ya rangi ya jeupe. Ni vyupa sita na inaonekana kuwa dawa za kiasili.

Hapa kuna watu wanne ,wawili katika ya hawa wanaosha mikono ,wote wamevalia mask .Mmoja kati ya hawa ako mwisho ya laini amevalia shati ya rangi ya jano, waanza kuangali duka ambalo imeandikwa agent .Kando na hayo wameanza kuangalia mimea za kuangalia chai.

Hapa ni kuna watu wawili ,mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Kando unaweza kuona choo ambayo imepakwa rangi ya samawati. Unaweza kuona gari ambalo limesimama. Kando na hayo unaweza kuona miti ya stima na pia mawingu.

Hapa kuna mama mmoja, ambaye anaonekana mhudumu, anahudumia mtoto, ambaye ako kwenye mashine ya incubator , juu ya mashine hio tunaweza kuona karai ya rangi ya nyekundu, na pia unaweza kuona mashine kadhaa kadhaa.

Hapa naweza kuona watu wawili ambao wamevaa maski ,mmoja anaonekana kuwa mwanakemia ambaye anajaribu kuelezea kuhusu madawa ambayo nyuma yake. Tunaweza kuona bango ya UNICEF na nyumba hii kwenye ukuta tunaeza kuona ni ya rangi.

Hapa kuna mhudumu mmoja ambaye amevalia maski ya rangi ya samawati, amevalia tai na pia kuvalia shati ya rangi jeupe amevalia suruali nyeusi na pia anakaa kuwa mgonjwa. Kando na hayo unaweza kuangalia simu na unaweza kuangalia simu kadhaa, kwenye meza unaweza kuona mashine, karatasi na kateni ya rangi ya sawati.

Hapa unaweza kuangalia mta mmoja ambao umeathirika na mafuriko. Kuna jumba moja ambayo imeharibika kupindukia, kuna mto mmoja. Unaweza kuangalia manyumba ambayo yamezidi na kuangalia mawingu.

Hapa kuna wafanyikazi wawili ambao wamevaa aproni za rangi ya nyeusi wanaokota takataka, wanaweza kuangalia vyumba amabvyo viko kwenye usuli, waweza kuona mimea kadhaa kama miti na pia hakukua na mawingu.

Hapa unaweza kuangalia vyupa . Kuna vyupa ndogo , Kuna siriji , na Kuna vyupa kumbwa vya rangi jeupe. Uzuri wa picha hili ni kuwa ni lacrangi ya samawati .

Hapa kuna madaktari wawili, mmoja amevalia aproni ya rangi ya jeupe wengine wamevaa aproni ya rangi ya samawati. Kuna mgonjwa mmoja ambaye amefungua mdomo, anashughulikiwa na daktari mmoja. Kando na hayo unaeza kuona mashine kadhaa.

Haya ni vyupa ya madawa, imeadikwa nidik natural vitamin d three , ingine imandikqa diklan d 3 , ingine imeandikwa vitamin d 3 kumaanisha haya ni madawa ya vitamini.

Hawa ni madawa ambayo imeekwa kwenye box unaweza kuona sikuona friji ,unaweza kuona madawa kwenye karatasi na pia kwenye vyupa ,iko kwenye saduku ya rangi samawati.

Huku kuna mgonjwa ambaye amevalia aproni, wahudumu wawili ambao wamevaa maski. Mmoja anashikilia taa na mwingine kuhudumia meno. Unaweza kuangalia dawa kwenye meza.

Hapa kuna muhudumu mmoja ambaye amevalia macho nne na ambaye amesuka. Kando yake unaeza angalia mama mmoja ambaye amefunga nywele yake na kitamba ya rangi ya njano mama huyu ameshikilia mtoto.

Hapa kuna madawa kuna dawa ya rangi ya kijani kibichi kuna madawa ambazo ziko kwa machupa kuna madawa za samawati kwenye usuli unaweza kuona jeupe.

Hapa kuna watu watatu, moja kati hao anaosha mkono, mwingine amevalia maski na pia wote wamevalia maski , ambaye anaosha mikono ako na begi , mwenye ako nyuma ni mwanajeshi.

Hapa kuna wamama wawili, mmoja ameshikilia mtoto na mwingine anajaribu kumpea manguo. Mmoja hajashuka nywele, lakini amepaka nywele.

Haya ni madawa, hususan kuna dawa mbili ambazo ziko kwenye chupa, chupa izi kuna moja ambayo iko na kifuniko ya rangi ya samawati na ingine ya rangi ya kijivu, pia kuna dawa yenye iko kwenye boxi , amabayo imeandikwa MM R two measles mups and rebella virus vaccine .

Kuna mama ambaye ameshikilia vitu viwili, ambaye ameonekana amevaa shati ya rangi ya kijivu. Na mwenye sholi jeusi. Na ameonekana kuwa ameshikilia vitu viwili. Nywele yake na mishipa na ana bangili.

Kuna mtu mmoja ambaye anasukuma pikipiki yake, kuna watu wawili ambao wanabebwa kuna gari nyuma yake, kuna mafuriko, kuna miti.

Kuna wanafunzi watatu wanao osha mikono mmoja ana begi wote wamevaa shati ya njano, wote wamevaa suruali ya rangi samawati. Juu ya bomba haya kuna sabuni ya rangi ya njano.

Kuna daktari anayepea mtoto chanjo akiwa ameshikiliwa na mama yake. Kuna madaktari kadhaa ambao wamevalia aproni za njano, moja anaonekana kuchukua picha na simu yake, sakafu ni ya rangi ya kijivu.

Hapa kuna mzee mmoja, ambaye anaosha choo namfam amevalia suti ya samati na kuna watu nyuma yake.